Mtaalamu wa tiba ya meno amevaa koti jeupe la kitabibu, huku akimuelekeza mwanfunzi wa shule ya msindi darasani jinsi ya kutunza meno akitumia mdoli wa mfano wa kinywa anaeleza kwa upole na makini akiamasisha usafi wa kinywa na meno tangu ututoni.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanachuchumaa huku wakipanda miti midogo ardhini kwenye unyevunyevu, kuonesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili; wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Korido ndefu yenye sakafu ya rangi nyekundu inayong'aa kwa usafi ikiwa na ukimya na utulivu, huku taa za juu zikiangaza kwa upole; mazingira haya ya ndani ya hospitali yanaakisi umakini katika usafi, mpangilio mzuri wa huduma na utulivu unaomsaidia mgojwa kupona.

Madaktari wawili wa jinsia ya kiume wamevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani kwenye chumba cha upasuaji hospitalini, wakimpatia mtoto mchanga huduma kwa umakini mkubwa huku wakitumia vifaa tiba vya kisasa katika mazingira safi na yenye mwanga wa kutosha.

Mama iliyemaliza kujifungua, ameketi kitandani ndani ya wodi ya wazazi, akimbembeleza mtoto mchanga aliyelala kwa utulivu kifuani mwake. Pembeni mwanamke mwingine anatoa zawadi ya chandarua cha mbu na nguo laini ya mtoto. Kuonyesha upendo na mshikamano wa jamii kwa mama na mtoto.

Mama aliyemaliza kujifungua ameketi kitandani ndani ya odi ya wazazi, akimbembeleza mtoto wake mchanga aliyelala kwa utulivu lifuani mwake. Huku nyuma yake kukiwa na chandarua chenye rangi nyeupe kwa ajili ya kujikinga na mbu wa malalia. Mazingira yanavutia kwa usafi na utulivu.

Katika hospitali ya watoto, mtalamu wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga, anampima uzito mtoto mdogo kwa uangalifu huku pembeni wazazi waliovalia barakoa, wamekaa wakishika watoto zao, wakisubiri kwa utulivu zamu ya kupata huduma.

Mtoa huduma wa jinsia ya kike wa afya ya jamii akimchoma mtu sindano ya chanjo ya bega, huku akiwa ameketi kwa uhuru na mtoa huduma ameinama kwa makini akitoa utabibu kwa watu wengine wanaonekana wakisubiri huduma kwa tahadhari na utaratibu.

Chupa ndogo yenye rangi ya kijani ikiwa na maandishi ''UMURA VUMBA'' ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kama tiba mbadala katika jamii nyingi. Zinatokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Chupa ndogo ya rangi nyeusi imeshikiliwa mkononi na mtu ikiwa na maandishi "LAVENDER" juu yake, ni mfano wa dawa ya mitishamba inayotumika kama tiba mbadala katika jamii nyingi ikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba nyingi za asili.

Mmea wa kijani kibichi ulioshikwa baada ya kustawi vizuri shambani, hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mabalimbali kwa njia ya asili, na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu wengi waafrika.

Mimea wa kijani uliostawi vizuri shambani hutumika kutengenezea dawa za mitishamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya ssili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii zetu za Afrika.

Mizizi, matunda, maua na magome ya miti iliyokaushwa vizuri; hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na usalama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu nyingi waafrika.

Vifungashio mbalimbali vikiwa na rangi na maandishi tofauti vimepangwa juu ya meza. Huu ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala, katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asili kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili nyingi nchini.

Vifungashio vya chupa mbalimbali, zenye majina tofautitofauti na rangi zinazotofautiana. Ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi. Zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Kifungashio cha kopo dogo, likiwa na mfuniko wa njano na maneno umuravumba ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii, zinazokana na mimea asilia kama ilivyo desturi ya tiba nyingi za asili nchini.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi ukiwa na maua ya rangi tofautitofauti ya kupendeza yaliyostawi vizuri, ni mfano wa mimea, ambayo hutumika kutengeneza dawa za miti shamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.

Mizizi, matunda na mimea mbalimbali iliyokaushwa inatumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii zetu nyingi kwa Afrika.